Kifaa hiki kinachojulikana kama kiti cha gurudumu ni aina ya kiti inayotumika na wagonjwa au wazee walio na shida ya misuli. Pia hutumika na watu waliofanyiwa upasuaji mwilini au na watu walio na shida ya kutembea.

Watu wengi wameketi chini, ndani ya chumba la matibabu, ambalo ni hospitali. Kando yao, kunaonekana daktari, ambaye anawahudumia kila mmoja kwa wakati wake na kuwapa matibabu inayo faa.

Watoto wa kuanzia miaka minne wanaonekana wamedhohofika sana kiafya pia miili zao zinaonekana zimepunguza kilo nyingi sana, moja pia ameumia usoni ana kidonda, ugonjwa huu wawezakua utapiamlo.

Watu waliovalia mavazi nyeupe ya kuzuia magonjwa sugu kuwafikia wanaonekana wamebeba mtu kwenye machela wakiwa wamemfunika. Mama mmoja anaonekana akilia huku amepiga magoti. Mazingira hayo yanaonyesha umaskini.

Watu waliovalia nguo zinazowakinga kutokana na magonjwa mbali mbali, wanaonekana wameshikania kitu wakiwa wamebeba. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa na mabati iliyochakaa. Mandhari hii inaonyesha umaskini.

Watu wanne waliovalia mavazi ya kuwakinga kutokana na magonjwa mbalimbali wanaonekana wamebeba mwili wa mtu anayeonekana kuwa amekufa. Kando yao kuna miti mirefu iliyopandwa.

Wahudumu wa afya wanaonekana wamesimama barabarani mbele ya majumba kubwa baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kazi wengine wameshika minyororo pamoja na mabango zinazoonyesha ishara ya kuwa kuna mgomo.

Watu hawa wanaonekana wamevalia mavazi inayowasaidia kuwakinga kutokana na magonjwa yanayoambukizanwa kupitia hewa. Mavazi haya ni kama, aproni iliyo na kofia, barakoa, glavu mikononi, na buti kwenye miguu.

Gari hili la ambulensi lenye rangi nyeupe linaonekana likivuta kontena iliyoandikwa Mobile Clinic na iliyotengenezwa ikakaa mfano wa nyumba. Inaonekana limeegeshwa kwenye uwanja ili watu wakaweza kupata matibabu.

Watu wanaonekana wameketi chini kwenye viti vya plastiki vya rangi ya buluu. Baadhi yao wanaonekana wamevalia shati za rangi nyeupe, zenye jina Afya Yangu. Juu ya meza iliyo mbele yao, kuna mashine anayotumika kutoa picha kwenye ubao mweupe, ulio nyuma yao.

Wanawake wengi wanaonekana wameketi chini huku wanasikiliza kwa makini mmoja wao aliyesimama na anaongea akitumia kipasa sauti amevalia shati la buluu lilioandikwa The Power Of Everyone.

Wanawake na wanaume wanaonekana wameketi chini wakiwa wamevalia mavazi ya hospitali ya rangi ya kijani na pia ya bluu. Kila mmoja anaonekana amefunika jicho moja ishara ya kwamba ametibiwa.

Mwanamke mmoja aliyeketi chini anaonekana ameshika chupi pamoja na pedi mkononi. Kando yake kuna wanafunzi wa kike walioshika chupi na pedi pia mkononi. Mwanamke huyo ana waonyesha wanafunzi hao kutumia pedi wakati wa hedhi.

Wanaume na wanawake wanaonekana wameketi chini wakiwa wamezunguka meza . Baadhi yao wamevalia vesti la reflecta na kuna tarakilishi juu ya meza wengine wanaonekana wakitumia simu zao za mkono.

Gari hili, aina ya lori yenye rangi nyeupe na alama ya kuongeza, yenye rangi ya buluu, inayomaanaisha hospitali, limeegeshwa uwanjani. Kando yake, hema zimesimamishwa na kuna mtu anayeonekana ameketi chini.

Watu wanaonekana wameketi chini kwa laini na wakisikiliza kwa makini aliyesimama mbele yao akiongea. Kule mbele, kuna skrini inaonekana na juu ya meza zao kuna vitabu na kalamu na pia chupa za maji zinaonekana.

Watu wanaonekana wameketi chini wakiwa wamezunguka meza. Wanaonekana wamevalia koti zinazofanana, iliyo na rangi ya kijani kibichi na nyekundu. Wote wanatazama skrini iliyo mbele yao. Kila mmoja, anaonekana kuwa na chupa ya maji kwenye meza.

Watu wengi wameketi chini wakiwa wamezunguka meza kubwa. Wanaonekana wakijadiliana kuhusu kitu cha maana. Juu ya meza hio, kuna vitabu pamoja na kalamu wanazotumia kuandikia. Wapiga picha pia wanaonekana wakipiga picha.

Watu wanaonekana wameketi chini wengi wakiwa wamevalia barakoa kwenye uso zao. Kwenye meza kunaonekana kitabu na kalamu wanazo tumia kuandika. Wanaangalia mbele kana kwamba wanamsikiliza mtu aliye simama mbele yao.

Watu wengi wanaonekana wamevalia suti za rangi tofauti huku wameketi chini wakiwa wamezunguka meza. Wanatazama mbele wakimwangalia aliyeshika kipaza sauti akiongea. Mezani mwao kuna chupa za maji.

Daktari ameketi chini, huku amevalia barakoa na glavu za rangi ya buluu, akiwa ameshika vifaa vinavyotumika kumwangalia meno, akijielekeza kwa mwanamke aliyeketi chini.

Mwanadada huyu anaonekana akiwa ameshika dawa ya meno akiweka kwenye mswaki ili aitumie kuoshea meno yake. Hii inasaidia mtu kukaa akiwa na meno safi na kuzuia magonjwa mingi ya meno.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya rangi ya blue pamoja na glavu anaonekana ameshika kifaa kinachotumika kumulika akimmulika mwanadada aliyelala kitandani mdomoni, huku akiangalia ni wapi kuna mtatizo mwanadada huyo.

Daktari aliyevalia nguo za zambarau na glavu nyeusi anaonekana ameshika kifaa cha kuangalia meno na kukielekeza ndani ya mdomo ya mwanaume mmoja aliyelala na kupanua mdomo ili kuangaliwa meno.

Wauguzi wa afya waliovalia kitambaa cha kichwa pamoja na barakoa wamesimama kila mmoja akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani, huku amefunikwa kwa shuka. Mgonja huyo anaonekana amewekwa kwenye mashine.

Watu waliosimama kando na wengine katikati ya barabara wanaonekana wakitazama moto mkubwa. Magari nayo yameegeshwa kando ya barabara, mengine yanaendeshwa. Mabango makubwa nayo yanaonekana yamepanga laini kando ya barabara.

Gari hii aina ya matatu, iliyo na mchanganyiko wa rangi kama nyeupe, manjano, kijani na pia nyeusi. Ni ambulensi inayotumika kusafirisha wagonjwa kutoka hospitali moja hadi nyingine au kutoka nyumbani kuelekea hospitalini.

Geti la rangi nyekundu linaonekana likifunguliwa na mwanamke mmoja, kando yake kuna gari na pikipiki zilizoegeshwa. Barabarani watu wanaonekana wakipita wengine wakiwa wamebeba mizigo yao kwenye kichwa.

Wauguzi wa afya waliovalia sare zao za kazi za rangi nyeupe pamoja na barakoa wanaonekana wakijadiliana kuhusu mgonjwa aliyelala kitandani huku anaongezwa maji mwilini.

Wanawake watatu na mwanamume mmoja waliovalia mavazi ya wahudumu wa afya wanaonekana wamesimama huku wanajadiliana kama wameshika vifaa vya matibabu nyuma yao kuna gari la ambyulensi linalotumika kuwasafirisha wagonjwa kuwapeleka mahospitalini.

Mahali hapa kunaonekana mti umekatwa, majani yametapakaa kila mahali, na kwa umbali, msitu mkubwa unaonekana, ulio na miti mirefu. Jua nayo inaonekana kwa umbali, ikiwa imeng'aa.

Bango hili lililoandikwa Training On Climate Change And Disaster Management linaonyesha kuwa litaanza tarehe kumi na tisa hadi ishirini na tatu mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na litafanyika jijini Nairobi Kenya.

Duka hili linaloonekana kuuza dawa pamoja na mafuta limepangwa vizuri na kwa njia inayovutia. Mafuta hayo yamepangwa kwenye rafu na linamuonekano nzuri sana. Kuna kioo pia iliyo na taa inayowaka.

Chumbani humu kunaonekana kama chumba la kufanyia upasuaji na madaktari waliovalia sare zao za kazi wanaonekana. Mmoja wao amesimama huku anatazama skrini iliyo mbele yake.

Jumba hili lililoandikwa na maandishi ya rangi nyekundu, Lianas Medical Center, ni hospitali inayofanya kazi masaa ishirini na nne. Hospitali hii inaonekana kutumia bima ya afya kutibu wagonjwa.

Jumba hili lililo na madirisha makubwa na rangi nyeupe, linaonekana kuwa ni hospitali, iliyo na jina the semacare hospital thika. Lina mabango mengi, kwa mfano, bango moja limeandikwa egg services.

Chumbani humu kwenye mlango mkubwa uliofunguliwa. Juu yake umeandikwa jina, Emergency Department. Milango hiyo ni ya rangi nyeupe, na chini kumechanganywa rangi nyeupe na ya buluu.

Chombo cha kitabibu, kinachotumika na daktari kusikilizia mapigo ya moyo na sauti za kupumua. Kinaonekana kimewekelewa juu ya meza, kikiwa na mirija mirefu, inayounganisha kipande cha kusikizia na vipande vya kueka kwenye masikio.

Mwanamke mmoja anaonekana amesimama ndani ya chumba akiwa amebeba begi lake na ameshika chupa ya chai mkononi. Kando yake kuna kitanda kinachoonekana kuwa na mgonjwa aliyelalia. Ndani ya chumba hilo kuna mashine zinazotumika hospitalini.

Kifaa hiki kilicho na rangi nyeupe na ya zambarau, na ina vitufe kando yake, kinatumika kupimia joto hospitalini au nyumbani. Ndani ya skrini kunaonekana nambari zilizoandikwa thelathini na sita nukta tano.

Mtu mmoja anaonekana ameketi chini akiwa amevalia mavazi ya hospitalini. Kwenye kidole chake amewekwa mashine. Kando yake kuna daktari aliyejishika mikono akiwa amevalia glavu za rangi ya bluu.

Mwanamke huyu amesimama wima huku amevalia sare zake za kazi za rangi ya bluu na iliyo na maandishi kwenye kifua. Amechana nywele yake kwa utaratibu na anaonekana kuwa mhudumu wa afya.

Chumbani humu kuna vitanda vilivyo tengenezwa kwa chuma na vina magurudumu kwenye miguu. Vitanda hivyo vina rangi nyeupe na godoro za rangi nyeusi na ya buluu. Kando yake kuna mwanamme aliyesimama huku amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi. Pia, ana mashine inayotumika hospitalini.

Chumbani humu kuna mhudumu wa afya aliye keti chini akitumia tarakilishi, kando yake kuna faili iliyo funguliwa. Hapa kando kuna meza iliyo jaa faili zilizoandikwa.

Mwanaume mmoja anaonekana amesimama. Kando yake kuna stuli na kiti nyeusi. Kwenye ukuta nyuma yake kuna bango kubwa linalosoma, msaada wa tiba ya utapiamlo. Mandhari hii inaonyesha hospitali.

Mtu mmoja anaonekana akinunua mipira ya kondomu, yenye jina Night Nurse, kutoka kwa duka la dawa. Mipira hii hutumika wakati wa ngono, ili kuzuia magonjwa ya zinaa kama, ukimwi, kisonono, na magonjwa zingine.

Daktari aliyevalia sare zake za kazi, anaonekana amesimama, huku akichukua vifaa vyake vilivyojuu ya meza,i li kumhudumia mgonjwa aliyeketi chini kwenye kiti. Mgonjwa huyu anaonekana ameshika karatasi mkononi, akitazama daktari.

Faili nyingi zimepangwa juu ya meza ya chuma, zinatumika kuweka rekodi ya matibabu ya mgonjwa. Kando yake, kuna glavu zinazotumika na daktari wakati anamhudumia mgonjwa.

Watu wawili wanaonekana wameketi chini. Mmoja wao anaonekana ameshika simu yake ya rununu mkononi, akiitumia. Aliye kando yake anamtazama. Watu hawa wanaonekana kuwa ni wauguzi wa hospitali.

Daktari wa kike aliyevalia sare yake ya kazi ya rangi nyeupe anaonekana akimhudumia mama mjamzito aliyelala kwenye kitanda, amewekelea mikono zake juu ya tumbo ya mama huyo, wanaonekana wakizungumza.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti lake nyeupe na barakoa anaonekana akimdunga sindano mgonjwa aliyeketi chini. Mgonjwa huyo pia anaonekana amevalia barakoa. Kando yao wahudumu wengine wa afya wamesimama na pia wamevalia barakoa.

Daktari wa kiume aliyevaa koti nyeupe la kazi, anaonekana akiwa na mazungumzo na mwanafunzi mmoja wa kike. Juu ya meza, kunaonekana tarakilishi na faili za rangi tofauti kama manjano na kijani kibichi.

Dawa hii iliyo na chupa ndogo inajulikana kama, MMR vaccine. Inatumika kuzuia magonjwa mbalimbali kama surua, vupela na hata ugonjwa wa matende. Dawa hii inapeanwa kwa njia ya kudunga sindano.

Mwanaume na mwanamke mmoja wameketi chini wanaonekana wameshikana kwa njia ya kimapenzi, mwanaume huyo amevalia shati ya buluu na anasaa mkononi, mwanamke naye amevalia shati nyeusi na suruali nyekundu.

Daktari wa kike anaonekana amevalia glavu, huku amesimama akiwa ameshika kifaa anachotumia kumhudumia mwanamke mjamzito aliyelala kitandani, huku anaonekana mwenye furaha nyingi.

Mwanamume mmoja aliyevalia shati la manjano anaonekana amewekelea masikio yake pamoja na mikono kwenye tumbo la mwanamke mjamzito aliyevalia nguo la buluu huku akijaribu kuskiliza mtoto.

Mwanamme mmoja aliye valia shati la rangi ya bluu na ana saa mkononi ameketi chini na anaonekana amemkumbatia mwanamke aliye valia shati nyeusi na ana suruali nyekundu. Wameshikana kana kwamba ni wapenzi.

Vifaa hivi vinajulikana kama mipira ya kondomu . Vinatumika wakati wa ngono ili kuzuia magonjwa mbalimbali kama UKIMWI na magonjwa ya zinaa, na pia hutumika kuzuia mimba zisizotakikana.

Kwenye uwanja huu, nyasi ya kijani kibichi imemea. Watu wawili wanaonekana wameketi chini, huku wakiwa na mawazo mengi. Kwa umbali manyumba yanaonekana iliyozingirwa na miti mirefu.

Daktari amevalia glavu ameshika dawa mkononi. Anaonekana akimwekea mgonjwa dawa hio kwenye mkono wake akiwa ameunyoosha ili kuwezesha dawa hio kuingia mwilini bila kizuizi chochote.

Mipira hii ya kondomu, iliyo na jina Durex inatumika wakati wa ngono ili kuzuia magonjwa tofauti kama ukimwi, kisonono na pia magonjwa mengine, inatumika pia kuzuia mimba zisizotakikana.

Daktari aliyevalia glavu za rangi nyeupe anaonekana anamkanda mtu aliyelala kwa tumbo kitandani, kwenye mgongo, kando yao kuna dirisha iliyowekwa kitambaa cha rangi ya manjano.

Daktari wa kiume aliye valia koti lake la kazi la rangi nyeupe anaonekana akimpanguza mwanadada mmoja mkono. Mwanadada huyu ameketi chini na ameinua leso yake ili apanguzwe huenda anataka kudungwa sindano.

Mwanamke mmoja amewekelea kitambaa kwenye meza kisha anachora akitumia rula na chokaa. Kando yake kuna mwanamke aliyeketi chini akiwa na cherehani mbele yake ishara ya kuwa anataka kushona.

Vitanda vinaonekana vimepangwa ndani ya jumba hili. Mama mmoja aliyeshika mtoto anaonekana amekalia kitanda kimoja akisoma kitabu. Nguo nazo zimepangwa juu, zingine zimewekwa ndani ya ndoo na kuwekwa chini ya kitanda. Mazingira haya yanaonyesha hospitali.

Daktari wa kiume aliyevaa koti cha kazi cha rangi nyeupe, anaonekana akimhudumia mwanamke aliyeketi chini kwenye stulu. Amemwekea kifaa cha kupimia pressure kwenye mkono. Wanaonekana kuwa na majadiliano mazuri.

Mwanamke mmoja ameketi chini, huku ameshikilia mtoto mikononi. Daktari wa kike naye ameinama, huku anampatia mtoto huyo dawa. Kando yao kuna meza iliyo na kitabu juu yake, pamoja na sabuni ya kuogea mkono.

Daktari huyu wa kike aliyevalia sare zake za rangi ya buluu anaonekana ameshika mtoto aliyefunikwa na blanketi inayovutia.

Daktari aliyevalia sare zake za kazi za rangi nyeupe pamoja na glavu. Anaonekana ameshika sindano huku anamdunga mwanamke aliyeketi chini akiwa ameinua blausi yake kwenye mkono.

Mtoto mdogo, aliyevalia shati la rangi ya machungwa, anaonekana ameshikwa huku amekalishwa chini. Mkono umeelekezwa kwenye mdomo wake, ili kumuwezesha kukunywa dawa anayopewa na mhudumu wa afya.

Daktari wa kike aliyevalia sare zake za kazi, anaonekana akimpea mtoto dawa, aliyeshikwa na mamake aliyeketi chini. Nyuma yao kuna dirisha kubwa inayotumika kuingiza mwangaza ndani ya hospitali.

Watu wawili waliovalia barakoa wanaonekana, mmoja yuko ndani ya jumba la kuuzia maji, mwingine yuko nje anateka maji ndani ya mitungi. Ndani ya jumba hilo mitungi inaonekana imepangwa yaweza kuwa ni ya kuuza.

Watu wawili wanaonekana wakisaidiana kuchota maji kwenye mtungi. Mmoja wao aliyevalia shati la rangi nyeupe ameshikilia mtungi huo ili usianguke . Mwenzake naye amevalia shati ya rangi ya buluu na rinda nyeusi . Kando yao kuna mimea ya mahindi.

Daktari wa kike aliyevalia koti la kazi anaonekana amesimama huku anataka kumhudumia mtoto aliyeketi chini. Kando yao kuna kitanda inayotumiwa na wagonjwa kulala na pia kuna bima la kutupia taka la stulu inayotumika na daktari.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati la buluu na suruali ya jinsi anaonekana ana saa mkononi, ameinua mkono wake huku anaonekana akiwa na furaha nyingi, ameshika kibango kilichoandikwa waterStep, nyuma yake kuna tenki nyigi za maji zinaonekana.

Mmea huu wa rangi ya kijani unaonekana umezaa matunda mengi na yenye afya. Matunda hayo ni ya rangi ya kijani kibichi kando yake, kuna vitunguu pia vya rangi ya kijani vilivyopandwa vitunguu hivyo vinaonekana kuwa na afya.